Mbinu ya e-learning inawawezesha wanafunzi kujifunza kwa urahisi kupitia interneti popote walipo na kwa wakati wowote, ikirahisisha upatikanaji wa elimu ya kisasa.

Kitabu kinachowakilisha ujifunzaji wa kidijitali ni daraja kati ya maarifa ya jadi na teknolojia ya kisasa. Elimu ya leo inapanuka kuptia vifaa vya dijitali ikileta maarifa karibu na mwanafunzi popote alipo.

Kujisomea kwa kutumia laptop kufungua mlango wa maarifa kupitia teknolojia. Ni njia rahisi na ya kisasa ya kupata elimu popote na wakati wowote.

Mwanaume na mwanamke wameketi pamoja wakijifunza kwa kutumia computer ya mkononi . Wanaonekana kuwa makini na wenye bidii huku wakifuatilia masomo au taarifa muhimu kwenye skirini.

Wanafunzi wanajifunza mtandaoni, kwa kutumia kompyuta na intaneti, wakipata maarifa kutoka sehemu mbalimbali, kwa urahisi na kwa wakati wowote.

Msichana mmoja ameketi kwa utulivu akiwa amevaa miwani na earphones masikioni. Anaonekana anasikatia kila anachosikiliza huenda ni somo la mtandaoni au muziki wa kumtuliza.

Mwanamke mmoja anaonekana akifanya kazi kwa bidii, kwenye kompyuta mpakato, akionyesha juhudi na uwezo wa wanawake katika ulimwengu wa kidijitali.

Ujifunzaji wa mtandaoni inaonyesha mwanafunzi akitumia kompyuta au kifaa cha kidijitaki kujifunza akiwa nyumbani au mahali popote. Ujifunzaji huu hurahisisha upatikanaji wa maarifa kwa njia rahisi.

Kutumia laptop , daftari na kikokotoo katika kujifunza huchangia uelewa wa kina na huraisisha kazi za masomo. Ni mchanganyiko bora wa teknolojia na mbinu za jadi za elimu.

Mama mmoja anaandika kwenye daftari lake mbele ya kompyuta kwa makini akionekana kuwa katika shughuli ya kujifunza au kupanga mipango muhimu.

Binadamu huwa wanatumia tarakilishi ili kumsaidia kujikimu maishani na kazi na pia kujiburudisha anapoitumia kwa kazi tofauti.

Wanadamu husaidiana kufanya kazi tofauti ikiwemo wanawake na wanaume katika vikundi vinavyowawezesha kufanya kazi kwa urahisi na wanatumia vyombo tofauti kama vitabu na tarakilishi.

Watu hufanya vitu vingi ili kujiburudisha au kupitishs wakati. Huwa wanacheza kandanda uwanjani wakionyesha ustadi na ushirikiano wa timu.

Madawati darasani. Ni sehemu muhimu na mazingira bora ya kujifunzia. Madawati yanayopangwa vizuri huchangia nidhamu, umakini na mafanikio kwa wanafunzi.

Ukumbi wa mikutano uliowazi unasubiri shughuli, mijadala na sauti za watu. Ni nafasi ya fursa, ubunifu na mikusanyiko yenye maana kwa jamii.

Darasa liko tupu, madawati yamepangwa kwa mpangilio mzuri, yakisubiri wanafunzi warejee, kwa ajili ya masomo. Hali ni tulivu.

Maabara ya kemia ya shule imeandaliwa vizuri kwa ajili ya masomo ya vitendo, maabara ni sehemu muhimu ya kukuza uwelewa wa sayansi miongoni mwa wanafunzi.

Wanafunzi waliovaa makoti ya maabara, wakijifunza kuhusu ufungaji wa nyaya za umeme, ni ishara ya mafunzo ya vitendo na maandalizi ya wataalamu wa baadaye. Elimu ya kiufundi hujenga taifa lenye ujuzi.

Ukumbi umejaa viti vilivyo kuwa vime kaliwa na wanafunzi, na hao wanafunzi wamekaa kwa utulivu ndani ya ukumbi mkubwa wa mihadhara wakimsikiliza mhadhiri anapotoa somo.

Mwanaume anakimbia kwa kazi kwenye uwanja wa mbio akionyesha bidii na azimio la kufanikisha malengo yake ya michezo. Amevalia nguo za kukimbia.

Maktaba ni mahali muhimu pa kujifinzia na kupata maarifa. Ndani ya maktaba watu hupata vitabu mbali mbali majarinda na yaraka za kielimu zinazosaidia katika utafiti na upanuzi wa elimu.

Miundo mbinu na huduma za kijamii ni msingi kwa maendeleo ya jamii. Huduma kama barabara, hospitali, shule, maji safi na umeme huchangia kuboresha maisha ya wananchi na kukuza uchumi.

Vitabu hutumiwa kusoma. Kujisomea kwa bidii ni ufunguo wa mafanikio. Tenga muda wa kila siku kusoma, kuwa na malengo na usikate tamaa kwa vile elimu ni hazina isiyopotea.

Chumba cha kulala huwa na vitanda moja au zaidi ya moja na huwa na bafu na choo ndani ambapo watu huweza kulala ili kujistarehesha.

Wanafunzi husomea kwenye chumba ambacho ni kikubwa ili wote waweze kutoshea na waweze kusikia vizuri. Chumba hiki kinaweza tumiwa pia kwa kujiburudisha.

Simu za mkononi zimekuwa sehemu muhimu ,ya mawasiliano elimu, na biashara. Tuwe waangalifu katika matumizi yake, kwa kuhakikisha tunazitumia kwa manufaa ya binafsi na jamii.

Mwanaume aliyeketi katika maktaba, ni mfano wa kutafuta maarifa na kujitolea kwa elimu .Maktaba ni mahali pa utulivu, kusoma, na kukuza fikra bora kwa maendeleo binafsi na ya jamii.

Wanafunzi walioketi kwa mpangilio kwenye madawati huonyesha nidhamu, utayari wa kujifunza na mazingira bora ya elimu. Mpangilio mzuri darasani huchangia mafanikio ya kimasomo.

Watu huungana wakati ya kukula ilikusaidia kutegeneza chakula na sanasana wanawake ndio husaidia kwenye kutengeneza chakula.

Watoto wakikumbatiana wanaonyesha upendo wa dhati, urafiki na mshikamano wa kipekee. Tabia hii ya asili inaonyesha jinsi watoto wnaavyoweza kuwasiliana kwa hisia bila maneno mengi.

Mtu mwenye ulemavu anayejifunza ni ishara ya ari, uwezo na hamu ya kufikia mafanikio. Elimu ni haki ya kila mtu na mazingira hujumuisha, huwezesha kila mmoja kung'ara.

Kidole kinapogusa maandishi ya braile , mtu asiye na uwezo wa kuona, anaweza kusoma na kupata habari kwa kutumia hisia za mguso. Huu ni mfumo mpya unaowezesha watu wenye ulemavu kupata elimu.

Mwalimu wa kiume akimfundisha mtoto yeyote, ni ishara ya usawa katika elimu na kujali maendeleo ya kila mtoto. Elimu ni haki ya wote bila kujali chochote.

Msichana aliyevaa miwani ameshikilia maherufi ya laphabeti kwa mikono yake. Akionekana mwenye furaha na ari ya kujifunza. Huu ni mfano mzuri wa kujitahidi na kupenda elimu licha ya changamoto.

Kijana mmoja ameketi kwenye Kiti cha magurudumu akiwa ametabasamu na akiwa anaendelea na shughuli zake za kila siku kwa ujasiri na kwa ari.

Mama na mtoto wakijifunza kwa kutumia tableti, ni ishara ya kuunganishwa kwa teknolojia na elimu. kujifunza pamoja huimarisha uhusiano na kukuza maarifa mapya kwa vizazi vyote.

Mtoto anapotumia rangi ya kuchorea huonyesha ubunifu, hisia na maendeleo ya kiakili. Tuwaunge mkono watoto wetu ili kuwapa nafasi ya kujieleza kupitia sanaa.

Mwalimu na mwanafunzi , wakitumia lugha ya ishara kuonyesha umuhimu wa mawasiliano jumuishi katika elimu. Ludha ya ishara huwasaidia wanafunzi wenye ulemavu wa kusikia kuelewa masomo.

Mtu mwenye ulemavu aliye kwenye kiti cha magurudumu anaendelea na shughuli zake kwa ujasiri akionyesha kuwa ulemavu si kikwazo cha mafanikio, na hivi ndivyo mtu anastahili kujisaidia ili kujikimu maishani.

Wanafuzi wakijisomea pamoja na msichana mwenye kiti cha magurudumu ni mfano wa ushirikishwaji na usawa katika elimu. Kila mtoto ana haki ya kujifuza katika mazingira rafiki na jumuishi.

Mtoto mwenye mahitaji maalum ana haki ya upendo, malezi bora, elimu na fursa sawa kama watoto wengine. Kila mtoto ana uwezo wa kipekee na ni jukumu letu kuhakikisha hakuna anayeachwa nyuma.

Mtu mwenye ulemavu anapotumia kibodi anaonyesha kuwa uwezo hauzuiliwi na hali ya kimwili. Teknolojia inafungua fursa sawa kwa wote kujifunza, kuwasiliana na kushiriki kikamilifu katika jamii.

Mama na mtoto wakionyeshana meno kwa tabasamu, ni ishara ya furaha, upendo na afya njema. Tabasamu huleta ukaribu na kuimarisha uhusiano wa kifamilia.

Mwanaume akimfundisha mtu mwenye ulemavu ni ishara ya usawa, mshikamano na kujali. Kila mtu ana haki ya kujifunza na kupewa nafasi ya kufikia ndoto zake bila ubaguzi.

Wazazi au walimu ndio hufunza wanafunzi vitu tofauti kutoka utotoni hadi wakue wakubwa. Wanaweza funzwa kuchora au kupaka rangi kwa vitabu.

Hawa ni walemavu. Walemavu ni watu wasiojiweza au wasiokuwa na uwezo ya kujisaidia kama binadamu. Wako watoto na watu wazima.

Mtu anaweza tumia kisikilizaji kwa masikio anapofanya kazi tofauti ili kusongesha masomo au kujiburudisha.

Watu wasiojiweza huwa na mikutano na watu wenzao na hii huwasaidia kuishi na ulemavu wao na kusikia habari kutoka wenzao.